Watu wawili wamevaa barakoa. Watu wawili wamevaa glavu. Watu wawili wamesimama kando ya gari. Kando ya gari kuna miti, miti haya yanaeza kutumika kutengeneza dawa, ambayo yanaeza kutumiwa kutibu binadamu.

Daktari amevaa barakoa. Daktari amevaa koti jeupe. Daktari anamdunga mgonjwa sindano. Mgonjwa amevaa kofia nyekundu. Mgonjwa ameketi chini anapotibiwa.

Mama mmoja amevaa koti lenye samawati. Mama mmoja amevaa koti nyeupe. Wamama wote wawili wamefunga vichwa na vitambaa. Mama mmoja amebeba mtoto. Wamama wote wawili wamo ndani ya nyumba.

Barabara lina maji. Kuna wapita njia kwenye barabara. Kuna msukuma mkokoteni kwenye barabara. Gari linapita hasa ile gari ya kubebea wagonjwa. Kuna gari lingine la kubeba abiria linapita. Kuna malori ambayo yanabeba mizigo ya kusafirisha. Kando ya barabara hii kuna miti.